Huyu ni mtu ambaye anaonekana kusafirisha vitu na anasafirisha kutumia meli kwa machi, inaonekana kabisa kuwa ni mtu anayehama mahali kuenda kutafuta nyumba ingine mahali.

Hii ni dawa iko kwa chupa yenye aina ya measles, mumps na rubella vaccine ambayo inadungiwa watoto. Sana watoto wakiwa na miezi tisa na hawa watoto hudungiwa hii dawa hizo ili waepuke kushikwa na hio maradhi.

Kuna matibabu ambayo inaendelea hapa. Naona kuna daktari ambaye anadunga mzee mmoja mkono wake wa kushoto. Mzee huyu anaonekana kusikia uchungu sana akiwa amekunja uso wake. inaonekana huyu mzee amedungwa ndio anapanguswa na damu yake.

Hapa kuna daktari, daktari wa macho, naona kabisaa kuna mmoja amekuja hapa kuhudumiwa, daktari anaangalia meno yake, daktari naye amechapa tabasamu huyu daktari anaonekana kuwa ni daktari mchangamfu.

hapa kuna uduma ambazo zinaendelea madakitari naona amemdunga fulani hapa mkono yake nona pia kuna watu wanapanga laini hapa wakingoja huduma zao iliwaudumikie.

Hii ni dawa tembe ambazo zinamezwa ili kuongeza damu mwilini. Inamezwa kulingana na maelekezo ya daktari. Inaongeza pia mtu akiskia kama ako na uchovu mwilini, pia itasaidia kama damu imeenda chini sana.

Naona mama mmoja hapa ambaye amekuja kuhudumiwa. Huyu anaonekana kabisa ni daktari wa meno ambaye anaangalia meno zake. Huenda meno yake imeng'oka na meno yake inauma ama pia huenda meno yake inataka marekebisho. Ama huenda meno yake haijapangika vizuri. Kuna meno ambayo imekuja juu juu ya ingine anataka kung'olewa ili meno yake ikuwe vizuri.

Hii ni dawa aina ya ya watoto sana sana juu hizo magonjwa za measles, mumps, rubella vaccine inasaidia hizo ni dawa za watoto maana inashika watoto. Watoto wanatibiwa wakiwa miezi tisa sana sana kwa hospitali.

Hapa kuna usafi unaoendelea, naona watu wawili huku wakiokota okota matakataka. Huenda wanaokota hizi matakataka halafu wataichukua waiende waipeleke mahali ama wataichoma huku ili mahala hapa pakuwe pasafi.

Watoto wanapewa chanjo na madaktari huku wengine wakipiga picha. Inaonekana hao madaktari wametumwa sasa wanapiga picha ndio watatuma wamoe kuwa wamepeana huduma kweli huku wamevalia mamaski wakipatia watoto chanjo.

hapa kuna mama wawili moja anaonekanakuwa mja mzito na mwingine hapa inaonekanakuwa ni dakitari ambaye ameenda kumtembelea nyumbani kwake iliaweze kumfundisha na kuna kitabu hiki kibatu kinawezakuwa ni kitanbu ya kiliniki anamfundisha viti ambavyo anafaa kuzifuata.

Hapa ni hospitali. Naona kuna mama mmoja ameleta mtoto wake hospitali na daktari hapa anampa dawa. Anampa dawa kwa mdomo. Inaonekana kabisa ni kama ni chanjo kwa watoto.

Hapa kuna mkazo wa moto. Naona kuna manyumba ambayo imechomeka lakini sioni kama kuna watu ambao wameona ama kama wameona hawajapata usaidizi sababu sioni kama kuna dalili kuna namna yoyote ambayo wameweza kusaidiwa.

Hii ni dawa ambayo niya measles, mumps and rubella virus vaccine . Hii dawa sana sana hizi ugonjwa huwa inashika watoto. Hizi dawa hua zinapewa watoto wakiwa miezi tisa ili wasikumbane na haya maradhi.

Hapa kuna wamama wawili, mama moja ni daktari na mwingine ni mama mtoto amemuleta mtoto hospitali na daktari anaonekana kudunga mtoto kwa mguu. Hii kudungwa inaonekana kabisa ni chanjo ya mtoto.

Kuna mtu ambaye amelala akiangalia juu , huyu mtu anaonekana kuwa amekuja kutengenewa meno zake , huku watu wawili ni madaktari wa meno amabo mtu akiwa na shida ya meno anaenda hapo anatibiwa. Huenda huyu mwanamke meno yake inauma ,ndo maana amekuja kurehekebisha ama huenda ako na meno ambayo inataka kung'olewa amekuja hapa.

Hapa naona daktari anayetoa dawa kwa chupa. Sijui anataka kudunga nani, sijaiona, lakini inaonekana kabisa kuna mtu anataka kudunga. Hapa inaonekana kuna shughuli fulani inayoendelea, huenda ni chanjo.

Hapa kuna dawa aina nne tofauti ilhali dawa ni tofauti yote inafanya kazi moja. Ikiwa mtu ako na mifupa haifanyi vizuri ,hii dawa inafanya mifupa inakua na nguvu.

Kuna ajali mbaya ambayo imetokea hapa. Tunaona kuna lori ambayo imeanguka na imeshika moto. Kwa sababu ya kushika moto hapa, inaweza kuwa ni kwa sababu gari ni kama imegongana na gari ambayo inabeba mafuta.

Watu wawili hapa wanapiga picha, mwingine ni Mzungu na mwanamke ni Mwafrika. Unaona kabisa hapa hakuna dalili ya mvua, hapa kuna kama mawingu inakaa vizuri. Though dalili hapa inaonekana kuwa kuna matope ni kama ilikuwa imenyesha lakini sahii hakuna dalili. Pia hapa kunakaa ni kama hakuna watu wengi though kuna masoko.

hapa ni hosipitali naona madakitari watatu ambaye wamamuhudumia mama mzee mama huyu anaonekana anashida ya maskio uenda sikio lake iko na shida, uenda sikio lake kuna kitu limeingia ndani ndio anajaribu kuitoa.

Hapa Kuna mdaktari watano madaktari Hawa wanaonekana kupewa watu huduma mwingine akiwa amekaa anangoja pia kupewa Huduma zao hao mdaktari naona wamevaa maski.

Hii ni dawa ambayo inawekwa maji ili mtu aweze kudungiwa. Hii dawa sanasana inadungiwa watoto. Kuna watoto ambao mara nyingi huzaliwa na hali isiyo ya kawaida ama rangi ya inaweza badilika. Hawa watoto hudungiwa dawa hizi ndo waweze wakarehekebishwa.

Naona hapa magari aina ya tuktuk na naona kuna pikipiki kuna watu wawili kwa pikipiki, mwenye anaendesha pikipiki na mwenye amebebwa. Hapa inaonekana kuwa kuna mvua ju naona hapa kuna maji mingi sana. Alafu mwenye anabeba kwa pikipiki anaweka umbrella na mwenye anabebwa pia amejifunika kuonekana kuna baridi.

Hapa naona mtu mmoja anayeosha meno ananawa mikono yake. Inaonekana hapa hali ya usafi unaoendelea na pia amefunika midomo yake na mapua yake kuonekana kabisa anachunga hali yake.

Hapa inaonekana kabisa ni hospitali naona madaktari wengi na pia naona kuna mtu ambaye amekuja kufanyiwa huduma zake. Daktari akimpea maelezo ama akimpea majibu ya vitu ambavyo alikuwa anazitaka naona kabisa daktari akimweleza vizuri naye anaskiliza kwa makini.

Hapa kuna dawa iko kwa tembe, iko kwa chupa. Kuna mtu hapa anatoa tembe ili aweze kumeza. Dawa hii ni aina ya Motrin Ib. Sijui hii inafanya nini, lakini naona tu anataka kumeza.

Hapa naona dawa ya aina mbili. Kuna yenye iko kwa chupa, inaonekana ni tembe, alafu pia kuna tembe ambayo imewekwa kwa kakaratasi. Hapa mtu anasimeza kulingana na venye daktari amemwagiza.

Hii ni dawa ambayo mtu akishikwa na ugonjwa, ugonjwa ambao maybe hutokana na maybe choo chafu utokana na pia watu kushiriki ngono na mtu ambaye ako na ugonjwa.

Kuna watu wawili hapa. Mwingine hapa ni daktari, mwingine ni mtu amekuja kuhudumiwa. Naona hapa wakiwa wanahojiana akiwa anaandika kitabu. Anarekodi vitu ambazo anaambiwa. Majina zake ni kitu ambacho alikuwa anataka katika hospitali.

Hapa Kuna mama ambaye anashughulikiwa maskio yake, ikiwa ni kama maskio yake ilikuwa na shida huenda akonaa shida ya kuskia vizuri. Ikiwa madaktari hawa wamevalia mashati ambayo imeandikwa kuwa ni siku ya kuskizaa kwa nchi. Leo watu ambao huwa wako na shida ya masikio walikuwa wanashughulikiwa, ndio maana huyu mama anashughulikiwa hapa.

Hapa naona moshi kubwa sana na moto. Ikiwa ni kama inaonekana kabisa kulikuwa na ajali hapa. Kuna magari ambayo imegongana, ikashika moto. Na pia naona watu hapa wakikimbilia kwenda kuwasaidia waone kama wanaweza okoa watu ambao walikuwa hapa ndani.

Hapa naona wasichana wanne ambao wameweka maji juu ya kwa kichwa yao, inaonekana pia bado wanahifadhi sana utamaduni yao ukiona wamevaa shanga na pia wamevaa mavitambaa inaonekana kabisa utamaduni yao bado wanaendeleza.

Hapa inaonekana kulikuwa na mvua kubwa sana ambayo imeleta mafuriko. Pia kuna nyumba hapa watu wanaishikilia ni kama inataka kuanguka. Watu wengi hapo wanaonekana pia wakiwa wengine wanatembea wakitaka kuhepa.

Hapa naona watu wawili, hapa kabisaa inaonekana ni mahali pa kununua maji, wako na mamitungi, hapa unalipa, inaonekana inaonekana ni project ambayo wameanzisha ili kuuza maji sasa watu wanakuja hapa wanakuja wananunua maji.

Kuna wagonjwa wawili, moja amelala, mwingine amekaa chini. Inaonekana huyu mwenye amelala ni mgonjwa sana. Na yule mwingine mwenye amekaa chini, ako na mawazo. Ikiwa ameshikilia kichwa chake.

Watoto ambao wameekwa nursery hawa watoto ni wale ambao wamezaliwa alafu pia huenda hawakua wamefikisha miezi. Sasa huyu mtoto amewekewa hapa bado akae akionwa na madaktari.

Naona madaktari wawili hapa Mmoja wa kiume na Mmoja wa kike, Kuna Mzee hapa anaonekana ni kama ako na shida ya masikio, ni kama anapimwa masikio au labda anatendewa kitu ambaye iko kwa masikio yake.

Hapa naona daktari na kuna mtu ambaye anamfanyia mazoezi ya miguu, huenda huyo mtu alikuwa amepata ajali ama alikuwa na shida ya miguu sasa alikuwa katika hali ya matibabu, sasa ni sasa afanyiwe mazoezi ili aweze aanze kutembea.

Hapa kuna pofu ya sabuni inaonekana mtu anaosha mkono ananawa mkono ama inawezekana huyo mtu ako kwa bafu huenda anaoga iko mara mbili.

Hapa kuna daktari alafu naona kabisa anapima akiskia mdundo wa moyo na huyo mtoto anaonekana kuwa ni mdogo sana amezaliwa ilhali huenda hali yake sio mzuri sana ndio maana amewekwa kwenye nasari ili alazwe akiwa anachungwa na daktari na mamake pia akiwa analazwa polepole.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitali. Kuna daktari mmoja ambaye amevalia ambaye amevalia mavazi ya daktari. Tunaona mtoto ni kama mtoto amezaliwa. Hapa inaonekana ni kama ni wadi ya kuzaa, wadi ya kuzalia watoto.

Hapa inaonekana ni hospitali, kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto. Anaonekana kabisa huyu mama amejifungua na kuna mama ambaye anamwongelesha wengine wakisikiza pia maneno anayoambiwa na inaonekana utamaduni wao ni ya wamaasai akiwa amejifunga leso.

Hapa naona kulikuwa na mvua kubwa sana ambayo imeleta mafuriko. Naona watu wawili hapa ambao sijui wanaendelekea wapi, lakini ni kama wanaenda wanatafuta vitu vyao. Vitu vyao vinaweza kuwa vimebebwa na maji sasa wako katika harakati za kutafuta hizo vitu kwa maji.

Hapa naona manyumba na ilhali hakuna hali vizuri. Kuna maji ambayo imefika karibu yaingia nyumba ndani. Naonekana hapa kulikuwa na nyesha ambayo inaleta mafuriko. Naona pia kuna mama mmoja ambaye anajaribu kuvuka huko.

Hapa kuna mzungu na kuna mwafirika. Ni kama kuna wazungu wengi ambao maybe ni kama walileta hii project ya kuleta maji ili watu wafaidike. Ikiwa hapa watu wanafurahia, wengine wakipiga picha, wengine wakichukua video.

Hapa ni hospitali naona madaktari wengi. Hao madaktari wanaonekana kuwa ni madaktari wa kufanyia watu surgery . Mtu hapa akiwa anataka kuzaa ama anataka kujifungua ilihali hatawezi kujifungua kwa hali ya kawaida, hapa ndio mtu analetwa ama mtu akiwa na shida yoyote mpya, kuna shida, kuna mahali anakuja analetewa hapa.

Hapa ni hosiptalini, inaonekana kuna mgonjwa hapa amelala, mgonjwa huyu anaonekana ako na shida kwa kichwa na mkono, ni kama alipata ajali ama huenda aligongwa mahali kutokana na vita.

Kuna kijana mmoja hapa anayesimama juu ya mawe na kuna watu wengine huko ambao wamekaa. Hao pia wanakaa kuangalia mahali ambapo huyu kijana anaangalia. Alafu hapa kuna nyumba ambayo inaonekana ni kama inabomolewa na kwingine kuna nyumba ambayo inaendelea kujengwa.

Hii ni chupa ambayo iko na dawa. Dawa hii ni tembe ambazo zina mezwa. Dawa hii pia inaongeza damu mwilini. Kwa mtu ambaye anaeza kuwa damu yake imepungua, hii dawa ndio ambayo anatumia.

Hapa panaonekana kuwa na ukame sana. Ukizingatia kuona kwanza kwa miti, miti nayo haina matawi kuonekana kuwa ni miti ya ukame. Na kuna watu hapa ambao wamekuja na mitungi zao. Inaonekana kuwa wamekuja kuchota maji.

Hii ni dawa ya yellow fever ambayo inapewa kama chanjo kwa watoto, mara nyingi kuna watoto ambao wakizaliwa wanakuwanga na rangi ambayo si ya kawaida. Hii dawa ndio inatumiwa kupewa hawa watoto.

Hapa naona watu wawili . Mmoja anaonekana anamfunza mwingine ama anafanyisha mazoezo hili aweze kutembea ama kuweza kutumia mikono zake vizuri . Inaonekana huyu mtu alikuwa amepata ajali ama uenda alikuwa ameaguka ama Kuna kitu fulani ambacho kilifanyika na mikono yake au miguu yake

Hapa kuna dawa ya Measles, Mumps, Rubela vaccine na pia kuna sindano. Hii dawa hudungiwa watu ni kama chanjo sanasana hudungiwa watoto wakiwa na miezi tisa ili waweze kuepuka na maradhi haya na pia wakiwa na miezi kumi na mbili wanaweza kudungiwa dawa hii kwa mara ya pili ili kuweza kuepuka maradhi haya.

Hii ni dawa ya Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine ambapo inapewa kama chanjo. Sanasana, huimizwa watoto wadogo wapewe chanjo wakiwa miezi tisa. Huwa watoto wanadungwa dawa hii ili kuepuka kushikwa na maradhi haya.

Kuna madaktari wawili hapa. Madaktari hawa wanaonekana kuwa na madaktari wa meno. Kuna mtu mmoja hapa ambaye amelala akiona juu na anaangaliwa meno yake. Hao madaktari

Hapa inaonekana ni hosipitali. Kuna daktari huko amevalia nguo zake za udaktari na kuna mtoto hapa anangoja huduma zake. Daktari anaonekana kumpea dawa ama kuleta sindano ili aweze kumdunga ama kumpea dawa mtoto huyu.

Watu hapa wamekuja kununua maji. Kuna watu wengi hapa ambao wamekuja na mitungi zao, wamekuja kuchukua maji. Tukiona hapa inaonekana kuwa hapa hakunanga maji, hakuna nyasi hata siioni, ni kama kamekauka.

Hapa tunaona watu watano ambao wanaonekana kufanya usafi ,hapa ni mahali takataka zinawekwa, naona pia kuna moshi kwa mbali inaonekana wanachona takataka zingine.

Hapa kunaonekana kuwa kuna mvua kubwa sana ilikuwa inanyesha ikaleta mafuriko. Naona kuna gari ambayo hapa ilikuwa inaenda ikaanguka kulingana na maji ambayo imekuwa mengi sana barabarani. Pia kuna watu ambao hapa wanatembea wakiwa juu ya maji. Inaonekana hapa pia mvua inaendelea kunyesha ikiwa maji inaenda kwa kasi sana.

Hii ni shamba ya mahidi amvabo naona Kuna mtu moya anaye pita dawa mahindi pia naona mtu huyu amejivaa vizuri amevaa nguo yake pia Kwa mkono yake na pia Kwa mapua yake ameweka hili asiwesekufutai hrufu yoyote ya dawa.

Huyu ni daktari wa machi. Kuna mtu hapa ambaye ameweka miwani kwa macho. Macho yake zinaangaliwa, huenda ako na shida fulani. Amekuja hapa hospitali ya macho ili hayo macho yake yaweze yakarekebishwa huenda macho yake yako na shida anaweza pewa dawa ama anaweza pewa miwani ili aweze kutumia aone vizuri.

Hapa kuna mtu ambaye amevalia miwani, inaonekana ako na shida ya macho. Kuna daktari pia ambaye anaonekana ni yeye anayeangalia macho ya huyu mtu, sasa anamfanyia, anamwangalia vizuri ili aweze kujua makosa iko wapi na aweze kuirekebisha.

Naona kuna mkono ambayo imeshikilia dawa ya Yellow Fever . Hii dawa inadungiwa mtu akiwa, sana sana hushi maradhi hushika watoto wadogo, kuna mtoto amezaliwa akuwe rangi yake si ya kawaida, ama mtoto anabadilika rangi, anaanza kuwa rangi yake si ya kawaida, mtoto hudungiwa dawa hii ili rangi yake iweze kurudi vizuri.

Hapa naona mavibuyu nyingi ikiwa na vibuyu ingine. inaonekana kuwa na maji maji. Huenda hii maji inaonekana kuwa ni dawa. Pia Kuna vibuyu pia imefungwa shanga, hapa inaonekana kuwa ni kwa mganga. Hapa sioni mtu lakiniinaonekana hii vitu ni za mtu Fulani.

Hapa kuna watu wawili ambao wanatembea na hapa huku wanaonekana kabisa kuna ukame. Ukizingatia mti ambayo imemea huko ni ya upande wa ukame na pia hapa kuna mawe nyingi sana, hakuna nyasi na pia kuna ng'ombe hapa ambayo inaonekana walikufa hivi kutokana na njaa na pia kutokana na kutokunywa maji. Hapa inaonekana pana ukame sana.

hapa naona vifa nyingi ambavyo niya inaonekana huyu mtu ni mganga akiwa ameshilikia mkia ya ng'ombe, pia hapa naona kuna kibuyu alafu naona ametandika vitu chini akiwa ako na vitu vyake.

Hapa naona mavibuyu nyingi. Mavibuyu ingine naona imefungwa fungwa. Hapa kabisa inaonekana hapa ni kwa mganga. Kuna vitu ambazo zinaendelea, mganga huwa anazitumia hizi mavibuyu zake kufanya vitu zake ambavyo anatumiaanga. Pia hapa naona kuna mawe, naona pia kuna kuni ndogo ndogo na naona kuna nguo hapo kando yenye nyeupe na ingine ya nyekundu.

Hapa naona daktari wa macho, kuna mtu hapa amekuja kuhudumiwa, naona anaangaliwa macho zake, mtu hapa akiwa na shida ya macho anakuja anaangaliwa hapa ili shida zake ziweze kutatuliwa, anaweza pewa miwani ama inaweza shida yake si kubwa sana, anaweza pewa dawa ili aweze kuweka aweze kuirekebisha mapema.

Hapa kunaonekana kulikuwa na mvua kubwa sana ambayo ilileta mafuriko, ikang'oa miti. Hapa naona watu wako wengi sana wamekuja kushuhudia vitu ambavyo vimefanyika hapa. Pia kuna wanahabari wanaonekana wanapiga picha.

Kuna mtu mmoja hapa, ambaye anakatakata vijiti, ninaona pia amevaa mavibuyu, na pia ameeka vitu za kuku katika kichwa chake, na pia inaonekana huyu ni daktari, na pia ni daktari ni mganga, daktari wa kienyeji ambaye, anatibu magonjwa sugu.

Kuna wamama wawili hapa mmoja ni daktari na mwingine ni mama mtoto ambaye ameleta mtoto hospitalini. Mtoto hapa anaonekana kudungwa sindano kwa mkono, hii inaonekana kuwa ni chanjo ya watoto.

Hii ni dawa ya kutumia kuongeza dawa mwilini kila mtu akiskia amechoka anatumia hizi dawa hii dawa ni sitini katika hii chupa na mtu anazimeza zote kulingana na.

Hapa naona kuna daktari mmoja anadunga mzee, kuna mzee ambaye anadungwa mkono wake wa kushoto, huenda ni chanjo fulani ama huenda alikuwa na ugonjwa fulani sasa anapewa huduma zake.

Hapa naona madaktari wawili ambao hao ni daktari wa meno. Kuna mtu mmoja hapa ambaye amelala akiona juu. Anatengenezwa meno huenda meno yake imeharibika.

Hii ni dawa aina ya folic acid and iron ,hii dawa inasaidia kwa wale watu ambao hali yao si mzuri kulingana na damu yao, damu ya mtu inaweza kuwa imeenda chini, hii dawa inasaidia kuifanya damu ikuje juu.

Hapa ni hospitali, inaonekana kabisa ni wadi ya wamama ambao wanajifungua, Kuna mama Mmoja hapa ambaye anamshika mtoto akiwa amefunika kubikubi, huyu mama ana furaha sanaa kuwa na mwanao.

Kuna dawa hapa kwa chupa ambayo ni ya yellow fever , hii ni chanjo ambayo inapewa watoto. Sanasana watoto wengine wakizaliwa wana kuwanga wana rangi yao inakua si ya kawaida. Hawa watoto ndio wanapewa hii dawa.

Hapa inaonekana kuna watu wanapanga laini, wanataka kupewa huduma zao na daktari. Kuna mama mmoja hapa ambaye ameshikila mtoto anataka kudungwa katika mguu wake wa kulia. Daktari huyu anaonekana anataka kumpea chanjo mtoto.

Hapa kuna madaktari wawili, hao madaktari ni madaktari wa meno, kuna mtu hapa amekuja amelala kuangalia juu ili aweze kuangaliwa meno yake, labda meno yake imenyooka, kuna meno yake inaonwa amekuja kungolewa meno yake ukiwa na sababu yeyote ambayo unaumwa na meno hapa ni mahali ambapo mtu anakuja arekepishiwe meno zake.

Hapa panaonekana pana ukame sana. Hapa kuna mawe, nyasi pia inaonekana imekauka. Naona kuna mti pia. Hii mti inaonekana kutokua na matawi na pia ikiwa na matawi, matawi yake ni ndogo kuonekana kuwa mti hio ni ya mahali ambapo hakuna mvua. Mawingu pia inaonyesha hakuna dalili ya mvua.

Kuna mtu mmoja hapa amekuja ili aweze kuangaliwa meno. Huyu ni daktari wa meno anayeshughulika tu na meno kama meno yako inauma, ikiwa imekatika, ikiwa unataka kuekewa meno ingine ama kusafishiwa meno, huyu daktari ndio anayefanya haya huduma

Kuna watu wawili hapa mwingine ni daktari na mwingine ni mtu ambaye amekuja kuhudumiwa. Noana kuna aina mbili za dawa na anapewa maelekezo ambapo atakuwa anatumia hizi dawa.

Hapa kuna watu ambao ni wajenzi, ambao inaonekana kuna nyumba ambayo iliporomoka ama huenda iyo nyumba ilikua inabomolewa, ili huenda haikua imeshika vizuri ama haikua inakaa vizuri, ilikua inaweza poromoka, watu wakaagizwa wakuje waibomoe ili waweze kuujenga upya ama itolewe kabisa.

hapa ni hosipitali pia lakini huyu ni dakitari ni dakidari wa meno, naona kuna mama moja hapa amelala akiangalia juu iliaweze kuangaliwa meno yake huenda meno yake iko na shida huenda meno yake inataka kurekebishwa naona kuwa kuna kitu inataka kutolewa.

Naona daktari hapa na mtu ambaye anaye mhudumia, huyu mtu anaonekana kuwa alikuwa amepata majeraha maybe kulingana na Mimi labda alipata ajali ,ama alianguka. Sasa anafanyiwa mazoezi Ili aweze kutembea kwa miguu zake na aweze kutumia mikono zake vizuri.

Hapa naona mahali pa kujisaidia ambapo watu wakiwa kwenye hafla zao wakiwa wanajisikia kujisaidia wanaenda hapa. Hii ni choo ambayo imejengwa na serikali ambapo watu watakuwa ili waepuke kufanya mazingira yao ikuwe chafu.

Kuna daktari hapa ambaye anamwangalia mtoto mdogo. Huyu mtoto anaonekana kuwa amezaliwa saa hizi. Mtoto bado ni mchanga na daktari wanajaribu kumuona. Mama yake akiwa pia bado anahudumiwa.

Hapa Kuna daktari ambayo anadunga mtoto Kuna watu ambao wanaona mtoto muhudumu zikiendelea mama anaonekana akishikilia mtoto hili mamawe awese apate mtoto wake wale wengine watu na wao wanasimama wakiona mtoto akipewana duma uenda huduma hii ni chanjo naona mtu anafaa shati.

Hapa naona kuna huduma zinaendelea. Hapa ni kama kuna mmoja ambaye anadungwa, anadungwa katika mkono wake wa kushoto, huenda hii ni chanjo. Naona watu huku wako wengi sana. Watu wengine wanapata matibabu na wengine ni madaktari wanapena hizi huduma.

Hapa kuna madaktarii, hao madaktari ni kama wametumwa vijijini ili kudunga watu kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea, kunaweza kuwa kuna maradhi ambayo yamejulikana nchini, hawa madaktari ndio wanapeana chanjo. Kuna watu wengi ambao wanapanga laini wakingoja huduma.

Hapa kuna dawa aina Azithromycin tablets . Hizi ni tembe ambazo humezwa. Iko kwa tano kwa kumi ambayo ni hamsini. Hizi ni tembe hamsini ndani. Mtu anazimeza kulingana na venye ameambiwa na daktari.

Hapa naona daktari akimpea mtoto chanjo inaonekana kabisa ni chanjo naona anadunga mtoto mguu wa kulia naye mama hapa amemleta mto hospitali akiwa na tabasamu mtoto wake akihudumiwa vizuri. Pia kuna mama wengi wameleta watoto wao, naona kuna wenye wanashika na pia kuna watoto wengine hapa kuna wamama ambapo wanapanga laini ili waweze kuhudumiwa.

Hapa kuna madaktari ambao wanatembea kijiji kwa kijiji wakipeana huduma. Inaonekana hapa wako na mkutano ambao wanafanya alafu wataenda wafanye huduma zao kijijini. Wamebeba mabagi zao ambazo ni nyekundu na wameeka hapo chini.

Hapa ni wadi ambayo watoto wamezaliwa, naona kuna mtoto ambaye amezaliwa anasaidiwa na daktari ambapo kuna mama mwingine hapa mja mzito anaongeleshwa na daktari.

Hapa ni wadi ya wamama wanajifungua. Naona watoto wawili ambao wamezaliwa, na watoto hao wamefunikwa kwa vitambaa ambavyo vinafanana, inaonekana watoto hawa ni mapacha, ikiwa mama yao anawaona akiwa na furaha. Hapa ni hospitali.

Hapa panaonekana kuna ukame sana, naona mavibuyu mingi, naona pia ma wheelbarrow watu wakiwa wanabebea maji, watu wengi wakiwa na mavibuyu wanakujia hapa maji, hapa panaonekana kukosekana kwa mvua kwa siku nyingi sana.

Hapa ni hospitali naona mama mmoja anakuja hapa hospitali aweze kupata huduma yake, naona pia daktari akiwa anamdunga katika mkono wake wa kushoto huenda mama huyu amekuwa na maugonjwa fulani sasa anamwulizia daktari, daktari anamsikiza kwa umakini ndio maana anampa dawa ili aweze kupata matibabu yake.

Naona hapa kuna huduma, daktari anatembeatembea kijijini akipena huduma zake. Kuna mama hapa amekaa kwa kiti ambaye amedungwa kwa mkono. Huenda ako na maradhi, daktari amekuja hapa akamtembelea ili aweze kupata matibabu yake.

Dawa hii hutumia kuongeza nguvu za kiume. Sasa zingine mtu akitumia inaweza kuwa hatari sana mwilini. Juu anaweza kuwa ametumia alafu asifanye tendo la ndoa. Hii dawa huwa ni hatari sana iwapo mtu atatumia na hatafanya tendo.

Hapa naona daktari ambaye anatoa dawa. Inaonekana kuwa huyu daktari anataka kumdunga mtoto ikizingatia huyu mama vyenye amaevaa nguo zake ,zinaonekana kuwa bado hawaaamini kuhusu vitu vya hospitali, so mara nyingi hawaendi hospitalini, madaktari huwa wanatembea ili kuwapa chanjo watoto.

Hii ni dawa, dawa ambayo inatibu measles, mumps na rubella . Hii ni dawa sana sana watoto wa miezi tisa huwa wanapewa chanjo ili wasiweze kupatwa na haya magonjwa. Dawa hii

Hapa kuna watu ambao wantembea ikiwa wanatumia vijiti. Kuna maji mengi sana ni kama ilikua na mafuriko na kumenyesha sana na maji huenda ikawa imeingia kwa manyumba za watu.

Hapa kuna daktari anadunga, kuna mtu anadungwa mkono wake wa kushoto na inaonekana mtu akona maumivu sana kulingana na venye sura yake unaona venye ameikunja, daktari pia huyu anaonekana kumdunga kwa makini.

Hawa ni madaktari, madaktari ambao wanakuja wanafanyia watu surgery ,wanaonekana kabisa ni kama kuna vitu wanafanya, wako na vitu vyao, wameweka hapa.

Hapa naona vitu mingi sana hapa inaeza kuwa ni kwa mganga akiwa akona madawa zake, ametaandika hapa mavitu anazikalia, naona pia akona mayai.

Hapa inaonekana kuna msitu kubwa na inaonekana hii msitu kuna moto umewaka, ilhali ni kama hakuna mtu anayeshughulika kuizima. Nadhani hakuna mtu ameangalia kuwa kuna mkasa wa moto hapa.

Hapa naona daktari akipima dawa ili kuweza kudunga kuna mama pia ameshika mtoto mchanga anaonekana kulia sasa inaoneka ni mtoto ambaye ameletwa hospitali ili aweza kudungwa sindano.

Hapa panaonekana kulikuwa na mafuriko. Inaonekana kuna mvua kubwa sana inayonyesha ambayo imefanya watu wateseka sana. Kuna mwingine hapa anaendesha pikipiki yake kwa maji akiwa ameingia maji mwili wake. Na kuna gari pia ambayo inaendelea. Kuna biashara ilikuwa inaendelea hapa na ni kama biashara imeharibika.

Hapa ni hospitali ambapo mama amemleta mwanao ili aweze akapewa chanjo. Anapewa chanjo ya mdomo ambapo dawa inaekwa kwa mdomo ili mtoto aweze akapata chanjo.

Kuna mama mmoja hapa anayejua, ni kama anajua kama anapigwa picha. Anaona anafurahi akiwa anapiga tabasamu huku akiosha mikono yake kwa maji. Maji hii imetengenezwa vizuri ambayo haiwezi chafuka.

Hapa kuna mtoto ambaye anaonekana amezaliwa. Anaonekana kabisa huyo ni mama yake anakuja anaona mtoto wake. Pia mama yake ni kama yuko katika hali nzuri. Naona amekuwa haku kwa hizi ma sindano.

Hapa kuna tangazo ambapo watu wanataka kununua dawa za kienyeji, hii si nchi ya Kenya bali ni nchi ya Tanzania , wanasema kabisa hii dawa yao ni asilimia mia moja inafanya kazi.

Hapa inaonekana ni shule na hapa ni mahali ni choo mahali watu wanakuja wajisaidia na hapa inaonekana kabiza Kuna usafi naona Kuna mahali ambapo mtu akishaa maliza haja yake kwa choo anakuja anaosha mkono na pia Kuna watu wawili happa unaona inakuwwa ni kama anasingatia usafi.

Hapa kuna mama ambaye ameleta mtoto hospitali pia kuna daktari pia anayedunga mtoto huyu mkono wa kushoto. Inaonekana hii ni chanjo sijajua ni chanjo gani lakini huyu daktari ambaye anaonekana kabisa kumpea chanjo mtoto.

Hapa naona wasichana wawili ambao wana mitungi tatu, inaonekana kabisa wamekuja inakaa hapa ni kama mtoni, wamekuja kuchota maji, ili labda wachukuwe wakaenda wakatumie huko nyumbani.

Hapa ni hospitali. Hospitali. Hawa ni madaktari wa meno. Hawa ni madaktari wawili na kuna mtu mmoja ambaye anahudumiwa, wanaziangalia meno zake. Hapa unakuja unaangaliwa meno yako ikiwa uko na shida.

Huyu ni mtoto ambaye amezaliwa, huyu ni mtoto mdogo, hapa Kuna madaktari wawili ambayo wanamfanyia kipimo, naona imekonectiwa wanafanyiwa kipimo cha huyu mtoto.

Hii ni dawa aina ya Measles Vaccine Mumps and Rubella Vaccine sana sana ni ya watoto. Watpto hupeanwa chanjo sana sanaa wakiwa miezi tisa. Hii chanjo inakuanga muhimu sanaa kwa watoto.

Hizi ni dawa. Dawa hizi ni tembe ambazo zina mezwa. Dawa hii ni ya aina ya inaongeza Vitamin D katika mwili. Ili mwili mtu ambaye anaweza kuwa ana nguvu, anatumia hizi dawa. Sanasana pia kuna watoto ambao hawana nguvu, hizi ndio dawa wanawapewa.

hapa inaonekana kulikuwa dharura, kunaeza kuwa vitu vimechomeka inawezakuwa kulikuwa na mikasa ya moto nyumba zikashika moto ndio maana watu wamekaa wakiwa hawana la kufanya watoto pia wako hapa watu ni wengi kuna wenye wamekuja kushuhudia na kuna wale ambao vitu vyao vimechomeka.

Hapa kuna matanki ya maji, na kuna mtu ambaye amevalia nguo hapa ni kama anauza maji, anaonekana kuwa na furaha kabisa ni kama anajuwa kuwa anapigwa picha. Hapa ni mahali pa kuuzia maji.

Kuna mama hapa ameleta mtoto hospitali ili aweze kudungwa. Daktari naona ameshikilia shindano akiwa katika harakati za kumdunga mtoto. Mtoto akiwa kabisa, mama amemshikilia mtoto akikataa kudungwa. Mtoto anataka kudungwa mkono wake wa kushoto. Inaweza kuwa ni chanjo ama inaweza kuwa mtoto alikuwa mgonjwa anadungiwa dawa.

Hapa ni hospitali, na ni hosipitali ambapo imetengwa ya meno. Mtu anakuja hapa anapata daktari wa meno akiwa anaumwa na meno ama ikiwa meno yake imengoka ama yataka kungolewa, anakuja hapa anafanyiwa huduma Ile yeyote .

Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa. Amelazwa katika hospitali. Anaonekana kabisa ni kama alipata ajali ama kulikuwa na vita akagongwa kichwa ndio maana amefanyiwa huduma kwa kichwa na kwa mkono.

Hii ni dawa ya chanjo aina ya kutibu measles, mumps, and rubella virus vaccine . Hii sana sana huwaga ni ugonjwa inashika watoto. Na sana sana watoto huwa wanapewa hii chanjo wakiwa miezi tisa.

Hapa kuna mtoto anayedungwa sindano, mtoto huyu anaonekana kulia sana daktari akiwa anadunga mkono wake wa kushoto, huyu mtoto anaonekana kuwa na homa ukiangalia pua lake, huyu mtoto pia ni kama anaskia uchungu sana kwa vile jinsi anavyolia, madaktari wawili wakiwa wanamshikilia.

Hii ni dawa ya aina ya measles mumps rubella vaccine ambayo hudungiwa kama chanjo. Dawa hii hudungiwa sana sana watoto walio na miezi tisa, ili waweze kuepuka na maradhi haya. Pia wanaweza pewa kwa miezi 12 hiyo ni chanjo ya pili.

Hapa naona kuna wamama, kuna mama moja ambaye amekuja hospitali. Hapa ni hospitali kuna daktari ambaye anamdunga katika kidole huenda anamtoa damu ili amfanyie vipimo ama huenda amepata ako na maradhi fulani anamdungia dawa ili aweze kupata matibabu.

Hapa kuna dawa ya aina tatu. Dawa hii ni tofauti vile yenye imekaa, lakini dawa hii inatumika kutibu ugonjwa moja. Dawa hii ni ya aina ya Vitamini D three zote tatu. Ingawa hazifanani, lakini inafanya kazi moja.

Kuna dawa za kienyeji hapa inaonekana kuwa inaweza kuwa pia mahali pa mganga. Hapa naona mavibuyu nyingi hapa alafu kuna dawa na sijui ni nini lakini hapa naona pia kuna dawa nyingi pia.

Hapa kuna mafuriko ,kuna magari zinakuja na kuna magari zinaenda . Magari zinangangana sana ikionekana kuwa kuna mafuriko. Watu pia wanatembea huku wakiwa wameeka umbrella na ni kama inaendelea kunyesha.

Kuna dawa ya Measles, Mumps and Rubella Vaccine ambayo naona kuna mkono ambayo inatoa damu, inaonekana kuna mtu ambaye anataka kudungia. Dawa hii sanasana ni ya measles , inadungiwa watoto ambao wako miezi tisa kama chanjo ili wasiweze kupatwa maradhi hayo.

hapa naona kunawatu wako kwa hema kuna madakitari hapa na kuna mama hapa amekuja kupata chanjo naona anandungwa kwa mikono wake wa kushoto sijui ni chanjo ya nini lakini naona tu anapewa chanjo, uwenda hapa watu wanakuja tu wanapata chanjo yao

Hapa naona dawa, dawa hii inaonekana kua ya kienyeji ambaye daktari anayeitwa daktari Mduba. Inatibu magojwa kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono na pia mapenzi na magonjwa mengi haya na pia daktari huyu amepeana nambari yake ikiwa mtu anataka kumpigia anaweza kumpigia simu.

Hapa ni hospitali ni mahali ambapo ni emergency watu wakiwa wenye wamepata ajali ama mtu ambaye amepigwa ama mtu ambaye anaonekana kabisaa kuzidiwa huwa wanaletwa hapa. Hapa wanakuja wanahudumiwa kwanza alafu wataenda waanzishe kueleza matatizo yao kwa daktari.

Hapa naona mtu ambaye anahudumiwa meno yake hawa madaktari wanaonani madaktari wawili madaktari hawa ni wa meno anahudumia meno yake hapa mtu uenda wakati akiwa ak na shida ya meno uenda meno take imeuma uenda meno yake anataka kungolewa ama uenda meno take haikupangika mzuri mtu anaenda hapa kukerelishwa.

Hapa kuna huduma ambazo zinaendelea. Naona kuna mtu ambaye anadungwa kwa mkono. Hii kuna na pia huyu daktari ambaye anadunga mtu ni kama anaonekana anabeba hizi dawa. Anaonekana kuwa anatembea akipeana hizi dawa.

Hapa kuna dawa, dawa ni ya Polio ambako watu wanapewa. Sanasana wanapewa watoto ili ama chanjo ili wasiweze kupatwa na Polio. Hapa watoto wadogo huwa wanapewa wakiwa na miezi kadhaa.

Hapa kuna mama moja mzito ambaye anafanyiwa vipimo ili aweze kuona kama mtoto tumboni ako vizuri. Mama huyo amelala akiona juu, ili daktari aweze kushika askie kama mtoto anweza kupumua vizuri, na pia mama ako vizuri hali yake na mtoto iko vizuri.